Duka la vitabu, kuna mwanamke amesimama katikati ya rafu ndefu zilizojazwa vitabu; amevalia shati la bluu, sketi nyeusi na amebeba kikapu cha mkono; anaonekana akiangalia na kuchagua vitabu.

Shule ya msingi katika mazingira ya kijani kibichi sehemu ya pembeni ya mji, shule ina jengo kuu lenye sifa za rangi nyekundu na bluu nyeupe, uwanja wa kuchezea wenye nyasi na vifaa mbalimbali vya michezo kama bembea na mizunguko.

Chati ya siku za wiki inayotumika kufundishia watoto wadogo kila siku imeandikwa kwa herufi kubwa kukiwa na Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis, Ijumaa na Jumamosi.

Eneo la nje la shule ikiwa na njia iliyotengenezwa kwa mawe na miti mirefu upande wa kushoto na kulia, mbali upande wa kushoto kuna uwanja wa michezo wenye wanafunzi wachache upande wa kulia kuna majengo ya madarasa.

Rundo la faili la vitabu vyenye rangi tofautitofauti, vikiwa vimefungwa kwa kamba nzuri, vikiwa vimewekwa juu ya kabati jeupe kwa ajili ya kutunzia kumbukumbu.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya darasa la shule, wakiwa wamesimama karibu na dawati la mwalimu. Mwanamke mmoja aliyevaa koti jeupe anashika bahasha za kijani na kutoa maelekezo kwa kundi la wasimamizi wa mitihani.

Walimu wawili mmoja wa kiume mwingine wa kike wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye ofisi ndogo, huku mmoja akimwelekeza mwenzake katikati ya meza iliyojaa vitabu vingi huku akionekana kuandika.

Mazingira ya shule ya sekondari iliyokuwa na majengo ya madarasa yaliyopangwa kwa mfululizo yenye milango na madirisha, kuta za saruji, paa la bati, viti na meza nje ya madarasa kwa ajili ya wanafunzi kukaa wakati wa mapumziko.

Darasa la maabara la masomo ya sayansi lenye meza ndefu ambazo zimepangwa kwa ajili ya wanafunzi kufanya majaribio. Upande wa kulia kuna meza ndefu zenye sinki na mabomba ya maji, pia kuna viti vya kukalia wanafunzi kwa ajili ya kufanyia majaribio.

Maaabara ya shule ya sekondari kuna meza ndefu zenye sinki nyingi na bomba za maji, kuna kabati nyeupe za kihifadhia vifaa, mbele kabisa kuna meza ambazo hazina sinki, na kuna viti vikiwa vimepangwa kando ya kuta.

Mwalimu akielekeza na kuelezea mfumo wa usagaji wa chakula wa binadamu kwa kutumia kielelezo cha picha na vitu halisia. Mwalimu anaelekeza kwa kidole chake sehemu za mfumo huo.

Mwalimu akielekeza na kuelezea mfumo wa usagaji wa chakula wa binadamu, kwa kutumia kielekezo cha picha na vitu halisi. Mwalimu anaelekeza kwa kidole chake sehemu za mfumo huo.

Darasa lenye wanafunzi waliokaa kwenye dawati na viti wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao. Wanafunzi wengi wakiandika na kufuatilia maelezo ya mwalimu. Mwalimu amevalia shati jeupe na suruali nyeusi.

Kundi la wanafunzi wa chuo lenye wanaume wawili na wanawake wanne, wakionekana kujadili kuhusu mada fulani wakiwa na kompyuta mpakato wakishikilia kuoneshana jambo fulani.

Darasa kubwa la wanafunzi wengi wa chuo wakiwa wameshikilia madaftari na kalamu kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu aliye katikati yao akishikilia karatasi huku akitoa maelezo.

Darasa la chuo kikuu mhadhiri amevaa shati lenye michoro anatoa mada mbele ya darasa, anaonekana akielezea jambo huku akiwa ameshika chupa ya maji, wanafunzi wameketi kwenye viti vyao wakifatilia somo kwa umakini.

Darasa la wanafunzi waliokaa kwenye viti na madawati, wakimwangalia mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya ubao mweupe. Baadhi ya wanafunzi wakiandika kwa kuchukua madokezo.

Darasa la chuo kikuu, kuna mwalimu mwanamke ambaye anafundisha. Wanafunzi wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu, baadhi wakiwa na kompyuta za mkononi mbele yao.

Hosteli ya wanafunzi ikiwa na wanafunzi watatu mmoja akionekana kukaa juu ya kitanda huku akichezea simu, mwingine akiwa amepumzika akichezea simu, mwingine akiwa akipanga vitu vyake.

Darasa kubwa lililojawa. Wanafunzi wanaofanya mtihani. Kila mmoja amekaa kimya kwenye dawati lake, ameinama na anaandika. Walimu wachache wamesimama nyuma wanaosimamia mtihani.

Chumba cha kulala wanafunzi wakiwa wanafunzi watatu mmoja akionekana kuchezea simu, mmoja akionekana kupumzika katika kitanda chake mwingine akionekana kupanga vitu vyake.

Eneo la ujenzi la shule ya ufundi na elimu ya kiufundi. Wafanyakazi wamevaa nguo za kujikinga na wanafanya kazi tofauti za ujenzi, kama vile; kuweka paa na kupanga vifaa. Kuta za jengo zimejengwa kwa saruji na paa linatengenezwa kwa muundo wa chuma.

Darasa la mafunzo ya ufundi ambapo wanafunzi wanajifunza ujuzi wa vitendo. Wanafunzi wamevalia sare zinazofanana na wamekaa kwenye meza, wakifanya kazi kwa vifaa mbalimbali. Wanaonekana kuzingatia kazi zao.

Wanafunzi wamevalia nguo za kawaida, na wataalamu wanajifunza jinsi ya kurekebisha gari, likiwa limetenganishwa vipandevipande vipande kwa ajili ya mafunzo ya wanafunzi.

Kundi la wanafunzi katika chumba cha darasa wamekaa kwenye meza ndefu na baadhi ya karatasi zinaonekana juu ya meza wakisikiliza, baadhi yao wamevaa mavazi ya kawaida wakimsikiliza mwalimu.